Wavuu mkubwa mweupe wa kuzuia mbu umetandikwa juu ya kitanda cha chuma cha hospitali. Kitanda hicho kimewekwa nje katika eneo la mashambani chini ya kibanda rahisi kilichofunikwa na matawi na majani ya miti. Watu wengi ambao huenda ni wanajamii wa eneo hilo wamekusanyika kuzunguka kitanda ya wavu huo. Baadhi wamesimama wengine wameketi au wameegemea kwenye muundo wa kibanda hicho.

Mwanamke mja mzito aliyevaa barakoa na amesimama nje ya mlango, anaonekana kuwa anaongea na afisaa wa afya, mwenye amevalia koti la samawati, na anaonekana kuwa ameshika kitabu mkononi.

Mtu anaonekana akisafisha meno kwa kutumia mswaki wa umeme. Mdomo uko wazi ukionyesha meno meupe. Mswaki wa umeme wa rangi nyepesi, umeingizwa mdomoni, na kiasi kidogo cha dawa ya meno, kinaonekana kwenye mswaki.

Lori lenye umbo kubwa la sanduku, aina inayotumika kwa magari maalum ya uokoaji. Mwili wake una rangi nyekundu ukiwa na mistari na maandishi ya rangi nyeupe na krimu. Limeegeshwa juu ya lami huku mimea na mijengo ya rangi nyepesi yakiwa yanaonekana nyuma.

Sehemu ya barabara imejaa mafuriko, huku watu kadhaa wanatembea kwenye maji ya mafuriko yenye rangi ya kahawa, nyekundu. Wamevaa mavazi tofauti, tofauti kama mashati, suruali na kaptula. Baadhi ya watu wanabeba vitu huku wengine wakitembea tu wakivuka mafuriko.

Kundi la wazimamoto waliovaa mavazi kamili ya kazi yakiwemo kofia ngumu na vifaa vya kupumulia wako kazini wakijibu tukio la moto. Mmoja wao aliye katikati anashikilia kifaa cha kazi na anakabili jengo la kijani ambalo linatoa moshi. Wazimamoto wengine wamesimama kwa nafasi zao wakizunguka eneo hilo wakionekana kushirikiana kwa mpangilio mzuri katika juhudi za kuzimamoto.

Mstari wa malori yameeegeshwa kando ya barabara au mtaa uliofunikwa kwa lami. Lori lililo mbele kabisa lina bango lililotundikwa sehemu ya mbele ikionyesha ujumbe unaoashiria kuwa ni sehemu ya msafara wa kusafirisha msaada wa kibinadamu. Malori hayo ni meupe yenye mapambo au vipande vya rangi ya kahawa na yanaonekana kuwa ya kubeba mizigo.

Bomba la maji la nje lenye mpini mwekundu imeunganishwa na bomba la samawati na chini yake kuna ndoo ya samawati na nyeupe iliyowekwa ili kukusanya matone ya maji yanayodondoka. Mandhari ya nyuma inaonyesha kuwa ni eneo la nje au kijijini.

Eneo kubwa lenye mpangilio wa wazi linaonekana. Huenda ni kituo cha jamii au sehemu ya umma ya mkutano. Sakafu imetengenezwa kwa vigae vya rangi ya nyepesi na kuta zina rangi ya majano hafifu au krimu. Watu kadhaa wameketi kuzunguka meza huku wengine wakiwa wamesimama katikati ya ukumbi huo. Dari lina rangi nyepesi na mhimili ya nguzo za msaada zinaonekana wazi.

Tukio la chanjo, linaonyesha mwanaume aliyevaa kofia nyeusi na fulana ya mikono mifupi ya nyeusi, akimsaidia mwanamke kumchanja mtoto. Mwanamke anayembeba mtoto, amevaa blausi ya nyekundu na kofia ya manjano. Watu wengine kadhaa, waliovaa mashati ya manjano na mavazi mengine, wanaonekana nyuma wakishiriki katika tukio hilo.

Mtoto mdogo mwenye nywele zilizopambwa kwa rangi mbalimbali anaangalia juu huku mkono wa mtu mzima ukimpa matone mdomoni huenda ni dawa au chanjo ya matone. Mtu mwingine mzima aliyevaa vazi lenye rangi ya angavu na muundo wa kupendeza anaonekana kwa sehemu ya upande wa kulia. Tukio linaonekana kufanyika nje na mandhari ya nyuma inaonyesha miti na majengo kwa mbali.

Wanawake wawili wanamhudumia mtoto mchanga. Mwanamke mmoja anamshika mtoto mikononi huku mwingine aliyevaa blauzi ya kijani na ya manjano akimpa kitu mdomoni huenda ni dawa au chanjo ya matone. Tukio hili linaonekana kufanyika ndani ya jengo labda katika zahanati au nyumbani.

Mtoto mdogo aliyevaa barakoa anaosha mikono yake katika kituo cha kuoshea mikono cha umma. Kituo hicho kina rangi ya kijani na samawati na kina nembo au chapa fulani inayoonekana. Mtu mwingine pia akiwa amevaa barakoa amesimama nyuma ya mtoto. Eneo linaonekana kuwa la wazi huenda ni sehemu ya umma kama sokoni au lango la shule.

Mwanamke aliyevaa blauzi nyekundu na barakoa amesimama mbele ya muundo wa samawati unaofanana na kibanda. Anashikilia na anaonekana akitumia simu. Mbele yake, kuna madumu mawili makubwa ya plastiki ya rangi ya manjano. Maji yanadondoka na kumwagika kutoka kwenye bomba dogo lililopo kwenye madirisha madogo ya kibanda hicho. Mtu mwingine aliyevaa barakoa anaonekana kupitia madirisha ya kibanda hicho.

Pete ya mpira wa wavu, inaonekana wazi ikiwa na neti yenye rangi za nyekundu, nyeupe, na samawati. Duara la chuma la pete limeshikiliwa na mlingoti wa kijani, unaoinuka, kuelekea juu. Mandhari ya nyuma, ni anga safi, na samawati angavu.

Mimea kadhaa ya pilipili inaonekana ikiwa na majani mengi ya kijani kibichi. Mimea hiyo inakuwa kwa safu na katika kundi. Baadhi ya pilipili zina rangi ya kijani nyepesi na kijani ya manjano. Ardhi ya chini ya mimea inaonekana kwa sehemu ikiwa na udongo wa kahawa.